Picha hii inaonyeshana mwanadada ambaye anakaa ana hali hafifu kwa sababu ya; inaweza kuwa ni mafikira mbalimbali au hali inayomzidi.